Zao la biashara aina ya nyanya lililolimwa kwenye bustani na kustawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Zao la biashara aina ya nyanya limevunwa kutoka shambani madhari eneo hilo likizungukwa na mimea yaliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi na kufunikwa kwa magunia yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

Zao la biashara aina ya mananasi likivunwa na mkulima shambani, mandhari eneo hilo likimzunguka kwa miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi; mwanga mkali wa jua ukitanda, anga likiwa kwa mawingu meupe.

Zao la biashara aina ya kahawa limevunwa na wakulina na kuwekwa sehemu maalumu, mandhari eneo hilo likizungukwa na miti iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi mwanga mkali wa jua anga likitanda kwa mawingu.

Zao la biashara aina ya mahindi yakivunwa na wakulima kwa kuwekwa kwenye magunia, wamezungukwa kwa mazao yaliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua anga likitanda kwa mawingu meupe.

Zao la biashara aina ya ndizi likiwa na mikungu yake mkulima akivuna eneo la shamba lililozungukwa kwa migomba iliyostawi na kunawiri kwa rangi ya ukijani kibichi mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo limevunwa na wakulima kwa kuwekwa kwenye magunia yenye rangi mbalimbali mandhari eneo hilo likizungukwa kwa mimea na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo limevunwa na wakulima kwa kuwekwa kando ya shamba, mandhari ya eneo hilo likiwazunguka kwa mazao yaliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi; mwanga mkali wa jua ukitanda, wingu zito na jepesi likiwa angani.

Zao la biashara aina ya viazi vitamu vimevunwa na wakulima kwa kuwekwa kwenye vikapu vyenye rangi mbalimbali. Mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa mimea iliyostawi kwa ukijani kibichi anga likiwa la mawingu mwanga mkali wa jua ukitanda.

Zao la biashara aina ya kahawa iliyovunwa kwa kuwekwa kwenye magunia chini na wakulima wakifanya kazi hiyo, kuzungukwa kwa mandhari ya mwanga mkali wa jua na miche ya zao hilo iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Zao la biashara lililostawi na kunawiri kwa rangi ya kijani kibichi, likivunwa na wakulima waliozungukwa na uzio wa nyasi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Zao la biashara aina ya karoti likivunwa na wakulima na kuwekwa kwenye magunia. Mandhari ya eneo hilo yakiwa na mwanga wa jua na kuzungukwa kwa makazi ya watu.

Zao la biashara aina ya ndizi likiwa kwenye mkungu na migomba eneo hilo, mandhari ikitanda kwa mwanga mkali wa jua likizungukwa kwa mboga mboga za kustawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Zao la parachichi lililovunwa na wakulima kwa kuwekwa kwenye masanduku ya bluu, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua likiwa zunguka kwa miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Zao la biashara aina ya nyanya limeiva kwa rangi ya wekundu, miche yake ikistawi na kunawiri kwa ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likitanda kwa mwanga mkali wa jua.

Zao la biashara limewekwa kwenye vitalu vyenye mifuko meupe na kuchipusha miche yenye matunda ya rangi mbalimbali, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Zao la biashara aina ya kahawa likiwa linavunwa na wakulima. Mandhari ya eneo hilo limewazunguka kwa miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda hapo.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho lililovunwa na wakulima, kwa kuwekwa kwenye vikapu vyenye rangi ya kahawia. Mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa miti mirefu na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vilivyo vunwa na wakulima na kuwekwa kwenye masunduku ya rangi mbalimbali, mandhari ya eneo hilo likiwazunguka kwa majani na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitamalaki.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji limestawi na kunawiri kwa rangi ya ukijani kibichi. Mkulima akifanya mavuno eneo hilo likitandwa kwa mwanga mkali wa jua na kuzungukwa kwa makazi ya watu.

Zao ka biashara aina ya viazi limevunwa na mkulima shambani, mandhari ya eneo hilo likitandwa na mwanga mkali wa jua na kuzungukwa kwa mboga mmboga zilizostawi na kwa rangi ya kijani kibichi anga likiwa mawingu nzito.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vimevunwa na kuwekwa kando ya shamba na wakulima wakifanya kazi hiyo, mandhari ya shamba ikizungukwa na bustani ya mboga mboga zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda.

Zao la biashara aina ya ndizi zikiwa kwenye mikungu na kuvunwa na wakulima, kwa kuwekwa pembeni ya shamba linalowazunguka lenye migomba iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi; mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Zao la biashara aina ya viazi vitamu vikiwa vimevunwa na wakulima na kuwekwa sokoni, mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, limevunwa na kuwekwa kando ya shamba. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mazao yaliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Zao la biashara aina ya nyanya limestawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ikipitishwa kwa mfumo ya umwagiliaji.

Kilimo cha biashara aina ya nanasi likivunwa na mkulima kwa kuwekwa kwenye masanduku ya kisasa akizungukwa na mimea hiyo iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitanda.

Zao la biashara aina ya mahindi limevunwa na kuwekwa kwenye magunia na wakulima. Mandhari ya eneo hilo likizungukwa na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Zao la biashara aina ya kahawa limevunwa na mkulima na kuwekwa kwenye chombo maalumu, mandhari ya eneo hilo limemzunguka kwa miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Zao la biashara aina ya mahindi likianikwa juani na mkulima akifanya kazi hiyo. Mandhari inayo mzunguka ni ya miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda.

Kilimo cha biashara cha matunda ya mpapai iliyowekwa na kupandwa kwenye miti iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi imepangiliwa shambani kwa mistari tofauti. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua, anga likitanda kwa mawingu meupe.

Zao la biashara aina ya mahindi limevunwa na mkulima kwa kuwekwa kando ya shamba akizungukwa kwa mimea iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi na miti mirefu. Mwanga mkali wa jua ukitanda, anga likiwa kwa ubluu.

Zao la biashara aina ya nyanya limewekwa kwenye vitalu vyenye mifuko meusi mkulima akivuna shambani hapo mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Zao la biashara aina ya mahindi likivunwa na mkulima katika shamba hilo lililostawi kwa rangi ya ukijani kibichi. mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua anga likitanda kwa mawingu.

Wakulima wanavuna nyanya zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi na miche yake ikifunikwa na turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua. Eneo hilo likiwa na mfumo wa umwagiliaji maji kwa njia ya bomba nyeusi.

Zao la biashara aina ya ndizi likivunwa na kuwekwa kwenye vikapu vyenye rangi mbalimbali na wafanyakazi wa eneo hilo, lililotandwa kwa mwanga mkali wa jua.

Zao la biashara aina ya kahawa, likiwa limestawi na kumea kwa rangi ya ukijani kibichi, ikipangiliwa kwa mistari mingi. Mandhari ya eneo hilo likitandwa kwa mwanga mkali wa jua.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vikivunwa na wakulima kutoka shambani. Mandhari ya eneo hilo likiwazunguka makazi ya watu na mwanga mkali wa jua ukitanda, anga likiwa kwa mawingu mazito kwa meupe.

Mazao ya biashara yaliyowekwa kwenye matoroli kutoka shambani na kuvunwa, eneo hilo likiwa na bustani iliyostawi kwa rangi mbalimbali ikiwemo kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa maua na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo limevunwa na mkulima shambani. Eneo hilo likimzunguka kwa mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi, muinuko na mwanga mkali wa jua, anga likiwa na mawingu mazito.

Zao la biashara aina ya nyanya limestawi na kunawiri kwa rangi ya kijani kibichi. Mkulima akifanya mavuno shambani hapo, mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitanda. Anga likiwa na mawingu meupe.

Zao la biashara aina ya karoti zimevunwa na mkulima kwa kuwekwa sehemu yenye magunia. Mandhari ya eneo hilo likiwa na misitu yenye miti mirefu, kuzungukwa kwa mwanga mkali wa jua.

Zao la kahawa likiwa limestawi kwenye miche ya rangi ya kijani kibichi mandhari ya eneo hilo, likiwa na jua kali likizungukwa na miinuko mikali

Zao la biashara aina ya pilipili hoho limevunwa na mkulima na kuwekwa kwenye magunia, mandhari ya eneo hilo likimzunguka kwa mimea na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda anga likiwa na mawingu.

Zao la biashara aina ya nyanya lililo vunwa na wakulima kwa kuwekwa kwenye vikapu vyeusi limestawi kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo ikitanda kwa miti mirefu na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha biashara cha aina ya nyanya, zimestawi na kunawiri kwa rangi ya ukijani kibichi, zimepangiliwa ndani ya shamba kwa mistari. Mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa miti mirefu na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Zao la biashara aina ya mahindi likivunwa na wakulima mbalimbali kutoka shambani, mandhari ya eneo hilo likitandwa kwa mwanga mkali wa jua, anga likiwa kwa mawingu mazito.

Zao la biashara aina ya nyanya limestawi kwa rangi ya ukijani kibichi mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ikizungukwa na uzio uliowekwa kwa miti.

Zao la biashara aina ya mahindi limevunwa na kuwekwa kwenye magunia, madhari eneo hilo likizungukwa kwa mimea iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, wakulima wakifanya kazi hiyo kwenye mwanga mkali wa jua anga likiwa na mawingu meupe.

Zao la biashara aina ya kahawa likivunwa na wakulima waliovaa makoti maalumu ya rangi mbalimbali na mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha biashara kilicholimwa kwa mmea wa mahindi. Mkulima amevuna zao hilo na kuweka pembeni mwa shamba. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua na mimea ikizunguka.

Zao la biashara aina ya tikiti maji limelimwa na kuvunwa. Mkulima akifanya kazi hiyo na kuzungukwa kwa mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda, anga likiwa kwa mawingu meupe.

Zao la biashara aina ya mahindi yakivunwa na wakulima kutoka shambani, mandhari ya eneo hilo ikiwa na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi mwanga mkali wa jua ukitanda anga likiwa na mawingu meupe.

Zao la biashara aina ya nyanya likiwa limestawi na kunawiri kwa rangi ya ukijani kibichi, na kuchanua matunda mengi ikishikiliwa kwa vipande vya miti, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Zao la biashara aina ya ndizi zikiwa kwenye mikungu yake iliyovunwa kwa kutumia nyanja mbalimbali, wakulima wakizipanga kwenye magari kuelekea sokoni.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo limevunwa na wakulima kwa kuwekwa kando ya shamba lenye mandhari ya miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mwangaza wa jua kali ukitanda eneo hilo.

Zao la biashara aina ya papai likivunwa na mkulima shambani lilipostawi na kunawiri kwa rangi ya kijani kibichi mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Zao la biashara aina ya nyanya, likiwa limestawi kwa miche yenye rangi ya kijani kibichi. Wakulima wakiwa wanavuna eneo hilo, lenye kufunikwa kwa turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua.

Zao la biashara aina ya mahindi ya kivunwa na kuwekwa kwenye gara lililojengwa kwa chuma na kuzungushwa na mabati yenye rangi nyekundu, wakulima wakifanya kazi hiyo wakiwa katika mandhari ya mwanga mkali wa jua.

Wakulima wametengeneza vitalu maalumu vilivyochipusha mbogamboga na miche iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Wakulima wamelima vitunguu maji shambani, vilivyostawi na kunawiri kwa rangi ya ukijani kibichi iliyotanda eneo hilo; mwanga mkali wa jua ukitamalaki. Mandhari ikizungukwa kwa miti mirefu.

Wakulima waliopanda vitalu vilivyochipusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi, na kuwekwa sehemu maalumu eneo hilo likitandwa kwa mwanga mkali wa jua.

Wakulima waliostawisha mbogamboga zilizokuwa kwenye matuta yenye kufunikwa kwa wavu wenye kupitisha mwanga mkali wa jua na kuwa na visikizo vya milingoti na mbao. Madhari ya eneo hilo likizungukwa kwa miti mirefu.

Wakulima wamevuna zao la mihogo na kuweka kwenye magunia yenye rangi mbalimbali. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mbogamboga zilizostawi kwa ukijani kibichi, mwangaza mkali wa jua ukitanda.

Mkulima amevuna mazao na kuyaweka kando ya bustani, mandhari ya eneo hilo limemzunguka kwa shamba la mimea na mbogamboga zenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi; mwanga mkali wa jua ukitanda, anga likiwa jeupe kwa ubluu.

Wakulima Wakiwa kwenye bustani la zao la nyanya lilostawi kwa rangi ya ukijani kibichi na kuvuna eneo hilo likizingira kwa gunia linalopitisha mwanga mkali wa jua.

Wakulima wapo shambani na kufanya kazi hiyo kwa kutumia mashine ya kisasa na kulimia yenye matairi manne madhari ya eneo hilo likizungukwa kwa mimea iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi na miti mirefu mwanga mkali wa jua ukitanda.

Wakulima wamefanya kazi ya kulima kwa kustawisha zao la nyanya lililonawiri kwa rangi ya ukijani kibichi, kwa kuwekwa kwenye vitalu vyenye magunia mandhari ya eneo hilo likitanda kwa mwanga mkali wa jua.

Wakulima walio tengeneza bustani iliyo chepusha mimea yenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, Mandhari ya eneo hilo likiwa na mabomba yanayo safirisha na kumwagilizia maji, mwanga mkali wa jua umetanda eneo hilo.

Wakulima wametengeneza bustani iliyostawi kwa mbogamboga zenye rangi mbalimbali, kuzungushwa na uzio wa mbao. Mandhari ya eneo hilo likitamalaki kwa mwanga mkali wa jua pamoja na miti mirefu.

Mashine za kulimia zenye vitalu vilivyochipusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likifunikwa kwa turubai linalopitisha mwanga, lenye vishikizo vya vyuma vingi.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne iliyounganishwa kwa plau inayofanya kazi ya kulima katika shamba kubwa lenye kuzungukwa kwa miti mirefu, iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua mawingu kiasi angani.

Kilimo cha kiwandani chenye vitalu vilivyowekwa kwenye maboksi meusi na kuchipusha mbogamboga zenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, imezungukwa na vyuma vingi mwanga mkali wa jua kwa ukitanda eneo hilo.

Mashine ya kulimia yenye vitalu vya kuchepusha mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda katika eneo hilo lililozungukwa na vyuma vingi.

Mashine ya kulimia yenye matairi mawili, imeungwa kwa nyenzo zenye asili ya chuma, likiwa shambani na kufanya kazi hiyo. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mashine ya kulimia yenye matairi minne, iliyounganishwa kwa pilau na kufanya kazi hiyo shambani, mandhari eneo hilo ikiwa imezungukwa kwa miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Mashine ya kulimia inayofanya kazi kwenye vitalu vilivyochipusha miche iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa limefunikwa kwa turubai linalopitisha mwanga wa jua, taa zikiwa zimewashwa eneo hilo.

Mashine ya kulimia yenye kutumia mafuta inayofanya kazi hiyo shambani mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ikizungukwa kwa miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne imeungwa kwa plau inayofanya kazi hiyo, mandhari ya eneo hilo likiwa na miti mirefu anga likitanda kwa mawingu meupe.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne imeunganishwa kwa plau inayofanya kazi iyo shambani. Mandhari ya eneo hilo ikiwa na mwanga mkali wa jua.

Mashine za kulimia zenye vitalu vingi vilivyochipusha mbogamboga zenye kustawi kwa rangi ya ukijani kibichi, ikizungukwa kwa vyuma vingi vilivyofunikwa kwa magunia yanayopitisha mwanga mkali wa jua eneo hilo.

Mashine ya kulimia yenye plau iliyokuwa na rangi nyekundu ikifanya kazi hiyo shambani. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ikitamalaki kwa vumbi jingi.

Mashine ya kulimia aina ya plau yenye matairi manne inayofanya kazi hiyo shambani, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua, anga likitanda kwa mawingu meupe.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne makubwa yaliyokuwa kwa rangi nyekundu, ipo kwenye maonesho ya ukulima na biashara, kwenye mandhari ya viwanja na mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne iliyounganishwa kwa plau inayofanya kazi hiyo shambani kwenye kustawi mazao ya rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua anga likitanda kwa mawingu meupe.

Mashine za kulima zenye vyuma vingi vilivyokuwa na Vitalu vilivyo chipusha mboga mboga zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo kukiwa na mwanga mkali wa taa.

Mashine ya kulimia inayofanya kazi hiyo kwenye vitalu vilivyowekwa ndani ya mabomba, yenye kuchepusha mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likifunikwa kwa turubai inayopitisha mwanga mkali wa jua.

Mashine za kulimia zenye vitalu nilivyowekwa kwa mabomba meupe, iliyochipusha mboga mboga zenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa taa ukiwekwa na vyuma vyuma vingi.

Mashine ya kulimia ipo kwenye vitalu vilivyochipusha miche iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likifunikwa kwa turbai linalopitisha mwanga mkali wa jua.

Mashine ya kulimia yenye mataili manne lililounganishwa kwa plau nyekundu ikifanya kazi hiyo shambani. Mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa milima mirefu mwanga mkali wa jua ukitanda anga likiwa kwa mawingu meupe.

Mashine ya kulimia inayotumiwa na mkulima yenye rangi nyekundu ikifanya kazi hiyo kwenye shamba lilomea mboga mboga zenye rangi ya kijani kibichi mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mashine ya kulimia yenye kutumia mafuta inayofanya kazi hiyo shambani kuliko ustawi mboga mboga, zenye rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ukitamalaki hapo.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne yaliyo unganishwa kwa plau nyekundu inayofanya kazi hiyo shambani. Mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo anga likiwa kwa mawingu kiasi.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne ikifanya kazi hiyo shambani, kwenye mandhari ya mwanga mkali wa jua, ikizungukwa na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi. Anga likiwa na mawingu mengi meupe.

Mashine ya kulimia yenye vitalu ulivyochipusha mboga mboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa taa ukitanda ikizingirwa na vyuma vingi.

Mashine ya kulimia iliyounganishwa na plau yenye rangi nyekundu, ikifanya kazi hiyo shambani madhari ya eneo hilo likizungukwa na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi mwanga mkali wa jua ukitanda.

Mashine ya kulimia yenye matairi manne na kuunganishwa kwa plau ikifanya kazi hiyo shambani eneo likiwa na mwanga mkali wa jua, mboga mboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi zikitanda.

Ufugaji wa samaki wa asili ya urembo wakiwa kwenye tenki linalopitisha mwanga wa taa na kujengewa kwa vioo wakiwa kwenye mazingira ya majani ya kijani kibichi.

Kilimo cha samaki kwa kutumia vizimba kimewekwa kwenye mabwawa makubwa yaliyojaa maji. Eneo lenye kuzungukwa na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda hapo.

Ufugaji wa samaki kwa kutumia vizimba ukiwekwa kwenye bwawa lenye maji mengi. Mandhari ya eneo hilo likizungukwa na miinuko iliyostawi mbogamboga za rangi ya kijani kibichi. Magari yakiwa pembeni mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Kilimo cha samaki wa kufugwa waliowekwa kwenye mabwawa ya maji mengi yaliyojengewa kwa matofali na saruji kali, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Msitu wenye vitalu vilivyochipusha miche ya miti iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mkulima akiwa eneo hilo lililozungukwa kwa miti mirefu iliyokuwa na majani mabichi mwanga mkali wa jua wa kitamalaki eneo hilo.

Msitu wenye vichaka na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi wakulima, wakiwa pembeni na kuangalia vitalu vilivyochipusha miche ya miti, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Msitu wenye miti mingi mirefu iliyokua na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi. Barabara imekatiza katika eneo hilo na mnyama pori akionekana hapo, mwanga wa jua ukitamalaki.

Msitu wenye vichaka vya majani na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi ikikatizwa, kwa mto uliokuwa na maji machache na daraja lililojengwa kwa miti na mbao. Mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo lenye njia nyembamba na ya vumbi.

Msitu uliostawi na miti mingi yenye rangi ya ukijani kibichi ukiwa na mto unaopita katikati hapo wenyekutiririsha maji mengi, daraja likiwa limejengewa kwa juu lenye vyuma vingi na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Misitu yenye miti mirefu iliyozunguka vitalu vilivyotengenezwa na wakulima wenye miche yenye kustawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye vitalu na mabeseni ya rangi nyeupe inayochipusha miche iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na nyasi na mwangaza wa jua kali.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabeseni ya rangi ya bluu, kimestawisha vitalu vyenye kuchipusha mbogamboga na mimea iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Kilimo cha majimaji kilichwekwa kwenye mabomba meupe yenye vitalu vilivyochipusha mbogamboga za rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo ikiwa na mwanga mkali wa jua, ikizungukwa na uzio uliojengwa kwa matofali na kupakwa rangi.

kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba yenye vitalu vilivyo chipusha mboga mboga za rangi ya kijani kibichi na kuwekwa kwa mtindo wa mistari, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha maji maji kilichowekwa kwenye mabomba meupe yenye vitalu vilivyochepusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likitandwa na turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe kilichochepusha mimea iliyostawi kwa ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye beseni lenye rangi ya bluu lipo na vitalu vilivochipusha mboga mboga za ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiizungukwa kwa mbao za kahawia, mwanga mkali wa jua ukitanda hapo.

Kilimo cha maji maji kilichowekwa kwenye masanduku yaliyotengenezwa kwa mbao yenye vitaru vilivyochipusha mboga mboga zenye kustawi kwa rangi ya ukijani kibichi zimefunikwa na kuzungukwa kwa magunia yanayopitisha mwanga mkali wa jua.

kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye beseni na ndoo zenye rangi nyeusi kweupe zimechipusha vitalu vyenye mbogamboga zenye rangi ya kijaini kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua likizungkwa na miti mirefu.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe kina vitalu kilichochipusha mboga mboga za kijani kibichi na kuwekwa kwenye uzio wa gunia linalopitisha mwanga mkali wa jua wakulima wakifanya kazi ya kupalilia.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye bomba lenye vitalu vilivyostawisha mbogamboga zilizonawiri kwa rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa uzio mweupe na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba yaliyopangiliwa kwenye ngazingazi, kwenye vitalu vyachipusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi , mkulima akimwagilia eneo hilo lenye mazao hayo mwanga mkali wa jua ukitanda.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye beseni la bluu, chenye vitalu vilivyochipusha mbogamboga zenye rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likitandwa kwa mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba meupe yenye vitalu vilivyochipusha mbogamboga za rangi mbalimbali, zilizowekwa kwenye uzio wa mbao madhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba meupe yaliyostawisha mboga mboga za rangi ya kijani kibichi zilizowekwa kwenye vitalu, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye ndoo, chenye vitalu vilivyochipusha mboga mboga zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo kukiwa na uzio wa chuma na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba yaliyopangwa kwa ngazi nyingi, chenye vitalu vilivyochipusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya eneo ikifunikwa kwa turbai linalopitisha mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa mstari, kilichobeba vitalu vilivyochapusha mbogamboga zenye rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa kimefunikwa na turubai linalopitisha mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha maji maji kilichowekwa kwenye mapipa yenye rangi tofauti na mabomba meupe yaliyo chipusha mboga mboga zenye rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo ikizungukwa kwa miti mirefu na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Kilimo cha maji maji lilichowekw akwenye mabomba meupe yaliyokuwa na vitalu vilivyochipusha mbogamboga zenye rangi mbalimbali, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwana mkali wa jua ikifunikwa na turubai.

Kilimo cha maji maji kilichowekwa kwenye masanduku meupe na yakisasa yenye kuchipua mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi, zimeshikiliwa kwa makreti mekundu, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba meupe yaliyokuwa na vitalu vilivyochipusha mboga mboga zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo ikiwa ni chumba na mwanga mkali wa taa.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba yenye vitalu vilivyochipusha mboga mboga zenye rangi ya kijani kibichi madhari eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ikizungukwa na uzio wenye rangi ya bluu.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyokuwa na vitalu vilivyochipusha mbogamboga zenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kimewekwa kwenye mabomba yaliyopangiliwa kama mistari ya kuchipusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na milingoti iliyo wekwa nyavu zinazopitisha mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mabomba meupe yenye vitalu vichipusha mbogamboga zenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likizungukwa na uzio uliowekwa kwa chuma, mwanga mkali wa jua ikitanda hapo.

Kilimo cha maji maji kilichowekwa kwenye mabomba yaliyokuwa na mpangilio wa ngazi ngazi, zenye vitalu vilivyo chipusha mboga mboga zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa miti mirefu, matenki ya maji na nyaya za umeme zikikatiza, mwanga mkali wa jua ukitanda.

Kilimo cha majimaji kimewekwa kwenye mabomba meupe yenye vitalu vilivyochipusha mbogamboga za rangi ya ukijani kibichi; milingoti mikubwa na minene ikiwekwa kwenye uzio wa bustani hiyo, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Kilimo cha majimaji, kilichowekwa kwenye mabomba meupe yaliyokuwa na vitalu vilivyochipusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha kiwandani kilichotumika kustawisha mbogamboga zenye rangi mbalimbali zilizowekwa kwenye bustani ya matuta. Mandhari ya eneo hilo ikizungukwa na miti mirefu na uzio. Mwanga mkali wa jua ukitanda hapo.

Kilimo cha kiwandani kilichotumika kutengeneza na kustawisha zao la uyoga, lililowekwa kwenye mifuko ya kisasa juu ukizungukwa kwa turubai lililofunika eneo hilo linalopitisha mwanga kiasi wa jua.

Kilimo cha kiwandani kilitumika kutengeneza vitalu vilivyostawi kwa rangi ya kijani kibichi. Wakulima wakifanya kazi ya kuweka mazao, eneo hilo lililotandwa kwa turubai jeupe linalopitisha mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha viwandani kilichotumika kustawisha zao la nyanya na kuvunwa kwa kuwekwa kwenye vikapu vya rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa vyuma vingi na mwanga mkali wa taa ukitanda.

Kilimo cha kiwandani chenye mifugo aina ya kuku wenye rangi nyeupe, wamewekwa kwenye banda refu lililofungwa na kufunikwa kwa mabati mandhari ya eneo hilo likiwa na nguzo zenye rangi ya kahawia mwanga mkali wa taa ukitanda hapo.

Kilimo cha kiwandani kilichostawisha mbogamboga zilizonawiri kwa rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ukitanda hapo.

Kilimo cha kiwandani kilichotumiwa kustawisha zao la kahawa, wakulima wamelivuna na kuweka kwenye eneo maalum lenye uwazi unaopitisha mwanga mkali wa jua. Mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa banda lenye kuta na kuezekwa kwa bati.

Kilimo cha kiwandani Kilichotumika kustawisha zao la nyanya na kuwekwa kwenye visahani maalumu, kiwandani wafanyakazi wakifanya kazi hiyo, mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa vyuma vingi na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Kilimo cha kiwandani kinachotumika kuweka ng'ombe wa maziwa waliokuwa kwenye banda la kisasa lenye uzio wa vyuma na kupaliwa kwa mabati. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha kiwandani kilichotumika kustawisha mimea aina ya chai iliyo nawili kwa rangi ya kijani kibichi. Wakulima wakivuna zao hilo na kuweka kwenye vikapu vyenye rangi ya kahawia. Mandhari ya eneo hilo likiwa limezunguka kwa miti mirefu na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Kilimo cha kiwandani kilichotumika kuandaa shamba lenye mimea iliyostawi na kunawiri kwa rangi ya kijani kibichi. Mashine ya kulimia ikifanya kazi hiyo kwa kuunganishwa na plau na mwanga wa jua ukitanda.

Kilimo cha kiwandani kilichotumika kustawisha migomba na mbogamboga mbalimbali zenye rangi ya ukijani kibichi na kuwekwa kwenye uzio wa wavu wenye ubluu, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo anga likiwa na mawingu meupe.

Kilimo cha kiwandani chenye trekta zenye rangi nyekundu na matairi manne, liko shambani kwenye mimea iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi na kuzungukwa kwa milima na miinuko mirefu, mwanga mkali wa jua ukitanda, anga likiwa kwa mawingu mazito.

Kilimo cha kiwandani kilichotengeneza banda lenye kuhifadhi ng'ombe wa maziwa wanaopata malisho, mandhari ya eneo hilo likiwa na vyuma vinavyowatenganisha mifugo hiyo na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Kilimo cha kiwandani kilichotumika kuotesha migomba iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, yenye mikungu ya ndizi inayoning'inia. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Kilimo cha kiwandani kinachotumika kustawisha mbogamboga zilizonawiri na kufunikwa kwa maturubai yaliyozunguka eneo hilo na kupitisha mwanga mkali wa jua, eneo hilo likitanda kwa mandhari ya muinuko na majani.

Kilimo cha kiwandani kilichotoa mazao ya vitunguu maji, vilivyovunwa na mkulima kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha kiwandani kilichoweka mifugo aina ya vifaranga vya kuku wenye rangi ya manjano wapo kwenye banda refu lililofungwa na kuzungukwa kwa mabati ya kisasa, mwanga hafifu wa taa ukitamalaki eneo hilo.

Kilimo cha kiwandani kilichotumika kulima shamba lenye kustawisha mazao yaliyokuwa na rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa milingoti, miti mirefu na anga likitanda kwa mawingu mazito.

Kilimo cha kiwandani kilichoweka mifugo ya kuku wenye rangi nyeupe ndani ya banda refu, lililozungukwa na kufunikwa kwa vyuma na mabati, ikiwa na madirisha madogo ya kupitisha mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha kiwandani chenye kustawisha mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi, eneo hilo likiwa mandhari ya mwanga mkali wa jua kuzungukwa na miinuko mirefu pamoja makazi ya watu.

Kilimo cha kiwandani kilichotumika kutoa mavuno ya nafaka zilizoandikwa kwenye vichanja vilivyojengewa kwa mbao, kwenye mandhari ya mwanga mkali wa jua uliozungukwa na miti mirefu yenye ukijani kibichi.

Mfumo wa umwagiliaji kwenye vitaru vilivyochipusha miche ya miti iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi ukifanywa na mkulima aliyezungukwa na miti mirefu yenye uzio wa saruji inayopitisha nyanya za umeme ,mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mfumo wa umwagiliaji umewekwa kwenye shamba lenye mazao yaliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi. Manadhari ya eneo hilo likiwa na mabomba meupe kwa meusi na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Kilimo cha umwagiliaji kilichotumika kwenye shamba lililolimwa kwa matuta. Mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi na miti mirefu, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mfumo wa kumwagilia maji, uliowekwa kwenye bustani iliyochipusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa kwenye shamba lenye matuta mengi lililostawi kwa mbogamboga za rangi ya ukijani kibichi na kuzunguka kwa miti mirefu, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mfumo wa umwagiliaji maji umewekwa kwenye bustani yenye mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo ikizungukwa kwa miti mirefu mwanga mkali wa jua ukitanda.

Kilimo cha majimaji kilichowekwa kwenye mfumo wa mabomba meupe yaliyokuwa shambani lililoandaliwa kwa matuta mengi kwa ajili ya kilimo madhari eneo hilo likitandwa kwa mwanga mkali wa jua.

Mfumo wa umwagiliaji umewekwa kwenye bustani na mabomba yenye rangi tofauti. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mbogamboga zilizostawi kwa ukijani kibichi, mwangaza mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Mfumo wa umwagiliaji ukitumika kwenye shamba lenye kustawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mimea ilipangiliwa vizuri. Mandhari ya eneo hilo likizungukwa na miti mirefu na mwanga mkali wa jua ukitanda,

Mfumo wa umwagiliaji ukitumika kwenye shamba lenye matuta, na kustawisha mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mfumo wa umwagiliaji uliowekwa kwenye bustani iliyochipusha miche na mbogamboga zenye rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Mifumo ya umwagiliaji iliyowekwa kwenye shamba lililostawi mboga mboga na mazao kwa rangi ya kijani kibichi inayofanya kazi hiyo, mandhari ya eneo hilo likitandwa kwa mwanga mkali wa jua.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika kwenye bustani iliyootesha na kustawisha mbogamboga zilizonawiri kwa rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na turubai inayopitisha mwanga mkali wa jua.

Mfumo wa umwagiliaji maji kwenye shamba la bustani lililostawi mimea na mbogamboga zenye rangi ya kijani kibichi, ikizungukwa kwa mandhari ya mwanga mkali wa jua na miti mirefu.

Mandhari yenye miti na vichaka vilivyostawi kwa rangi ya kijani kibichi ikikatizwa na barabara nyembamba ya vumbi, eneo hilo likizungukwa kwa milima mirefu, mwanga mkali wa jua ukitanda, anga likiwa kwa mawingu meupe.

Mandhari iliyozungukwa kwa miinuko na milima mirefu yenye miti mingi iliyo stawi kwa rangi ya kijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda anga likiwa na mawingu meupe.

Mandhari yenye miti mirefu na nyasi zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi ina barabara nyingi za vumbi na miinuko iliyozunguka eneo hilo mwanga mkali wa jua ukitanda anga likiwa na mawingu meupe.

Mandhari yenye nyasi na miti mingi iliyozungukwa kwa miinuko na milima mirefu, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo juu kukiwa na anga lenye mawingu.

Mandhari yenye majani na vichaka venye rangi ya kijani kibichi vimekatizwa kwa mto uliojaa maji mengi mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mandhari yenye miti mingi iliyostawi kwa ya ukijani kibichi, anga likiwa na mawingu mazito yenye dalili za mvua, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mandhari yenye majani na miti iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, imekatizwa na mto uliojaa maji na kuzungukwa kwa milima mirefu, mwanga mkali wa jua ukitanda anga likiwa na ukungu mwingi.

Mandhari yenye majani na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi ikitanda eneo hilo lenye barabara nyingi za vumbi, mwanga hafifu wa jua ukitanda eneo hilo.

Mandhari yenye mazao na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, iliyozungukwa kwa miinuko mirefu katikati ya eneo hilo, kuna mtu mwenye maji machache, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mandhari yenye miinuko mikali ya milima, iliyokuwa na miti mirefu yenye kustawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mwanga mkali wa jua ukitanda anga likiwa kwa mawingu mazito.

Mandhari yenye majani na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi imepitiwa na barabara pana ya vumbi na kuzungukwa kwa milima mirefu, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo anga likiwa kwa mawingu mazito.

Mandhari yenye miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi ikizunguka mto uliojaa maji mengi na miinuko mingi, anga likiwa na mawingu, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mandhari yenye ustawi kwa majani na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, iliyozungukwa kwa milima na miinuko mirefu, mwanga mkali wa jua ukitanda, anga likiwa na mawingu meupe.

Mandhari yenye mimea na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi ikizungukwa kwa miinuko na milima mirefu, mwanga mkali wa jua ukitanda, anga likiwa na mawingu, nyaya za umeme zimekatisha eneo hilo.

Mandhari yenye majani na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi ikizunguka bwawa lenye maji mengi na milima mirefu, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo anga likiwa na mawingu meupe.

Mandhari yenye majani na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, ikiwa na wanyama pori mbalimbali na kuzungukwa kwa milima mirefu, mwanga mkali wa jua ukitanda, anga likiwa kwa mawingu ya rangi nyingi.

Mandhari yenye miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, ikizunguka mto uliojaa maji wenye daraja lililotengenezwa kwa chuma ikizungukwa kwa miinuko, na mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mandhari yenye milima na miamba ya mawe iliyotembelewa na mtalii. Eneo hilo likiwa na majani ya rangi ya ukijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mandhari iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi ikizunguka mto uliojaa maji na milima kwa miinuko ikiwa eneo hilo, mwanga mkali wa jua ukitanda anga likiwa na mawingu.

Madhari yenye miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi ikizunguka barabara iliyopita katikati hapo ya vumbi, mwanga mkali wa jua ukitanda, anga likiwa na mawingu meupe.

Mandhari yenye majani na miti mirefu iliyostawi wa rangi ya kijani kibichi ikizungukwa kwa mlima mrefu afrika, mwanga mkali wa jua likitanda na anga likiwa na mawingu kiasi meupe.

Mandhari yenye majani na miti mingi iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi ikizungukwa kwa milima na miinuko mirefu; mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo anga likiwa kwa mawingu mazito.

Mandhari yenye miinuko na milima mirefu mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo anga likiwa na mawingu mazito, watalii wakitembelea eneo hilo.

Madhari yenye miti mirefu ya rangi ya kijani kibichi ikitawala kwa wanyama pori mbalimbali, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo anga likiwa na mawingu ya kiasi.

Mandhari yenye miinuko na milima mirefu iliyostawi kwa miti mingi ya kijani kibichi. Mwanga mkali wa jua ukitanda anga likiwa na mawingu mengi meupe.

Mandhari yenye miamba na miinuko iliyoungana kwa mawe, ikitamalakiwa kwa mwanga mkali wa jua, miti mirefu, iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi ya eneo hilo.

Mandhari yenye miinuko na milima, iliyostawi kwa miti mirefu yenye rangi ya ukijani kibichi, imepitiwa na barabara ya lami, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo, anga likiwa na mawingu.

Mandhari yenye miinuko na milima mirefu ikiwa na mazao yaliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi ikitanda kwa mwanga mkali wa jua, eneo hilo likiwa na anga na mawingu meupe.

Mandhari yenye miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi ikizungukwa kwa miinuko na milima mirefu, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo lenye anga jeupe na mawingu kiasi.

Mandhari yenye nyasi nyingi na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, iliyozungukwa kwa milima na miiinuko mirefu, mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo lenye wanyama pori mbalimbali aina ya tembo.

Ufugaji wa mbuzi waliowekwa kwenye mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao ya rangi ya kahawia wakiwa katika malisho ya majani. Mandhari ya eneo hilo likiwa na uzio wa chuma wenye kupitisha mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha ufugaji wa nyuki, ukifanywa na kuwekwa kwenye makabati yaliyotengenezwa na mbao yenye rangi ya ukahawia, ndani ya miti mirefu yenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likitandwa kwa mwanga wa jua.

Ufugaji wa mbuzi waliowekwa kwenye banda lililo tengenezwa kwa mbao zenye rangi zenye ya kahawia wakiwa wanakula majani. Eneo hilo likitanda kwa mwanga mkali wa jua.

Kilimo cha ufugaji wa mbuzi unaofanywa na wafugaji hao wawili, waliozungukwa na mazao yaliyomea kwa rangi ya kijani kibichi; mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mifugo aina ya bata ikitunzwa ndani ya banda iliyotengenezwa kwa mbao na mabati. Mfugaji akifanya kazi ya kuwapa chakula, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ikizungukwa kwa miti mirefu yenye rangi ya ukijani kibichi.

Kilimo cha ufugaji wa kuku wenye rangi mbalimbali ukifanywa kwenye shamba lenye mbogamboga zilizostawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mifugo mbalimbali aina ya bata na kuku wakiwa nje ya banda lao wakizungukwa na maua yaliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Ufugaji wa kuku unofanywa na mkulima aliyewatoa nje na kuzungukwa na mabanda yaliyojengea na tofali pamoja na mabanzi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua miti mirefu ikitanda.

Ufugaji wa kuku wa mayai wenye rangi mbalimbali ukifanywa na mfugaji anayewapa matunzo na kukusanya mayai aliyoyaweka kwenye mafungu, mandhari ya eneo hilo ikiwa na mwanga mkali wa jua.

Mifugo aina ya bata wenye rangi nyeupe wakitunzwa na mfugaji aliyevaa koti la kijani. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mabanda yaliyotengenezwa kwa mianzi yenye madirisha madogo mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mfugo aina ya bata ikiwekwa nje na mkulima madhari ya eneo hilo likizungukwa kwa maua mbalimbali, miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi na mwanga mkali wa jua.

Mbegu za kilimo aina ya mahindi zimewekwa kwenye magunia yenye rangi nyeupe, wakulima na wachuuzi wakizunguka eneo hilo lenye mandhari ya mwanga mkali wa jua.

Mbegu za kilimo zilizopandwa kwenye matuta ya mistari shambani, iliyowekwa mifumo ya umwagiliaji inayofanya kazi hiyo, mandhari ya eneo hilo ikizungukwa kwa miti mirefu na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Mbegu za kilimo zilizopandwa kwenye bustani na kustawi kwa mboga mboga za rangi ya ukijani kibichi, ikizungukwa kwa turubai jeupe mandhari ya mwanga mkali wa jua ukitanda, mfumo wa umwagiliaji maji ukiwekwa lenye bomba jeusi.

Mbegu za kilimo zilizopandwa shambani na kustawi kwa miche iliyonawiri kwa rangi ya ukijani kibichi, Imepangiliwa kwenye matuta eneo hilo likitandwa kwa mwanga mkali wa jua kuzungukwa kwa miti mirefu.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vitalu vilivyokuwa na vishikizo vyeusi, na kuchipusha miche yenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitamalaki eneo hilo.

Mbegú za kilimo zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti zenye rangi nyingi na kuwekwa kwenye makabati yaliyotengenezwa kwa mbao dukani. Muuzaaji akiwa anafanya kazi hiyo kwenye mazingira ya mwanga mkali wa jua ukienea hapo.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vitalu vilivyokuwa kwenye maboksi meusi na kustawisha mboga mboga zilizostawi kwa rangi ya kijani kibichi, ikifunikwa kwa magunia yanayopitisha mwanga mkali wa jua, madhari ya eneo hilo likizungukwa kwa vyuma.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye magunia yenye rangi mbalimbali, mandhari ya eneo hilo likiwa ni mwanga mkali wa jua na chumba maalumu cha kuhifadhia mazao hayo.

Mbegu za kilimo zilizopandwa shambani kwenye matuta yaliyo andaliwa zimechipusha miche ya mboga mboga zenye kustawi kwa rangi ya ukijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua na kuzungukwa kwa miti mirefu.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vitalu vilivyochipusha mbogamboga zilizostawi kwa rangi tofauti, iliyofunikwa kwa magunia yanayopitisha mwanga mkali wa jua, iliyoshikizwa kwa vyuma vingi.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vitalu vyenye rangi nyeusi kwa kuchepusha miche iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua, likizungukwa kwa vifaa mbalimbali.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vitalu vilivyochipusha miche yenye rangi ya kijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likitanda kwa mwanga mkali wa jua na kuzungukwa kwa vyuma vyenye weupe kwa rangi nyeusi.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vitalu, vilivyochipusha miche yenye kustawi kwa rangi ya ukijani kibichi, imezungukwa kwa vyuma vingi vya kisasa vilivyofunikwa na magunia, yanayopitisha mwanga mkali wa jua katika eneo hilo.

Mbegu za kilimo zilizopandwa shambani kwa mistari na kuchipusha miche ya mbogamboga zenye kustawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vibakuli mbalimbali juu ya meza iliyofunikwa kutambaa ikiwa na bei za kuuzwa, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mbegu za kilimo aina ya mahindi zimepukuchuliwa na kuwekwa kwenye magunia yenye rangi nyeupe baada ya mavuno, wakulima wakifanya kazi hiyo pembeni mwa shamba, madhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua ikizungukwa na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi.

Mbegu za kilimo zilizopandwa shambani na kuchipusha miche ya mbogamboga iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitawala eneo hilo.

Mbegu za kilimo zilizo pandwa shambani na kuchipusha mimea yenye kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, imewekwa kwa mifumo ya umwagiliaji inayofanya kazi hiyo. Mandhari ya eneo hilo ikiwa na wakulima na mwanga mkali wa jua ukitanda.

Mbegu za kulima zimepandwa shambani na kustawi kwa mimea iliyokuwa na rangi ya ukijani kibichi mandhari ya eneo hilo likizungukwa na miti mirefu, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vitalu vyenye kuchipusha maua na mimea mingine ya rangi mbalimbali. Mandhari ya eneo hili ikifunikwa kwa trubai linalopitisha mwangaza mkali wa jua.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vitalu vyenye rangi nyeusi na kuchipusha mboga mboga za ukijani kibichi, mandhari ya eneo hilo likiwa na turubai lililofunika na kupitisha mwanga mkali wa jua.

Mbegu za kilimo zilizopandwa shambani na kustawi kwenye matuta, mandhari ya eneo hilo likizungukwa kwa miti mirefu na mwanga mkali wa jua ukitanda, anga likiwa na mawingu meupe.

Mbegu za kulima zimepandwa kwenye bustani iliyotengenezwa kwa matuta mengi na kuwekwa uzio wa milingoti na mbao, ikifunikwa kwa nyavu inayopitisha mwanga mkali wa jua, eneo hilo likizungukwa kwa miti mirefu.

Mbegu za kilimo zilizowekwa kwenye vifungashio mbalimbali ,zipo kwenye makabati yaliyotengenezwa kwa mbao dukani ,mchuuzi akifanya kazi ya kuuza dukani kwenye mandhari ya mwanga mkali wa jua eneo hilo.

Mbegu za wakulima zikiwa zimewekwa kwenye vitalu vilivyoshikiliwa kwa miti, wakulima wakizipanda eneo hilo lenye mandhari ya mwanga mkali wa jua kuzungukwa kwa bustani iliyomea kwa rangi ya kijani kibichi.

Wanyamapori aina ya twiga wakiwa karibu na watalii na kushikwa. Mandhari ya eneo hilo likiwazunguka kwa miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, mwanga mkali wa jua, anga likitanda kwa mawingu meupe.

Mnyama pori aina ya twiga akiwa kwenye uzio wa mbao na milingoti. Mandhari ya eneo hilo likiwa na majani na miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya ukijani kibichi, mwanga mkali wa jua ukitanda eneo hilo.

Mnyamapori aina ya ndege, mwenye rangi mbalimbali na mistari meusi kwa meupe, yupo kwenye tawi kavu la mti mrefu. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Wanyama pori aina ya tai wakiwa kwenye bwawa lenye maji mengi na kuzungukwa kwa mimea, miti, majani yaliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua.

Mnyamapori aina ya ndege mwenye rangi mbalimbali na mistari meupe kwa meusi amesimama kwenye tawi kavu la mti, mandhari eneo hilo likiwa na mwanga mkali wajua ikizingiliwa na miti mirefu.

Mnyamapori aina ya tai mwenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe na vidoti vyeusi. Amesimama kwenye tawi lisilokuwa na majani, mandhari ya eneo hilo likiwa na mwanga mkali wa jua anga likiwa na ubluu.

Wanyama pori aina ya tembo wakwa katika maonesho yenye watalii mbalimbali, mandhari ya eneo hilo ikiwa na mwanga mkali wa jua wenye miti mirefu iliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi.